Meza kubwa yenye viatu aina aina. Viatu vya kike kama vile flat na sandals zimepangwa juu. Rangi nyingi zinaonekana zikiwemo nyekundu, samawati, nyeusi na kahawia. Bei ya mia tatu imeandikwa kwenye bango dogo. Nguo nyingine zimetundikwa nyuma.